Hii ni stesheni dogo, mahali umeme huongezwa nguvu au kupunguzwa nguvu. Nyaya zake zimeelea juu zikiwa zimebebwa na milingoti ya chuma iliyoelekezwa vizuri. Pia tunawaona wafanyakazi wakiwa wanatembea humu ndani wakiwa wamevaa makofia.

Kabla umeme ufike kwa manyumba za watu ili uweze kutumika lazima upite katika sehemu hii ndogo ambapo unaongezwa nguvu ama kupunguziwa nguvu, sehemu hii imebebwa na nyaya kubwa na ikiwa imesimamishwa na milingoti ya chuma ili kuiwezesha kupitisha umeme.

Katika kituo hiki, kilichobeba mlingoti ya nguvu za umeme na nyaya zikiwa zimeelea juu yake. Hali ya anga ni ya samawati. Pia kuna mawingu zilizoonekana juu zikiwa nyeupe ikiashiria kwamba hakuna mvua.

Umeme hutumika sana katika manyumba sana sana kwa kuwakishia mataa, kwa kufanya kazi aina tofauti tofauti kwa maisha ya binadamu. Sehemu hii ni maalum kwa kupunguzia nguvu ama kuongeza nguvu umeme.

Umeme ni kitu ya maana sana katika jamii na katika pande hii kumetengenezwa kiwanda kidogo ambacho kinatumika kupunguzia makali ya umeme na pia kuongeza nguvu inapotoka katika sehemu hii. Kando yake kumemea nyasi ambayo ni ya kijani kibichi.

Umeme unapotengenezwa huwa unapitishwa katika nyaya hadi stesheni ndogo mahali itakapo kuwa inaongezewa nguvu ama kupunguziwa nguvu kabla ya kuelekezwa kuelekea pande ingine.

Hii ni milingoti miwili inayosaidia kubeba nyaya za nguvu ya umeme ,juu yake kumewekwa transformer ambayo inasaidia kupunguza nguvu za umeme na imewekwa juu sana ili kuepusha uharibifu unaotokana na wezi wa kuiba mafuta ya transformer .

Hiki ni kiwanda kinachotumika kutengenezea umeme kwa njia ya gesi. Kuna mvuke unaoonekana ukipita juu ya paa ya nyumba hizi na kuna milima inayoonekana kwa umbali inayoleta mandhari mazuri ya kupendeza.

Hiki ni kituo kidogo cha nguvu ya umeme. Mlingoti inayoonekana umebeba nyaya za umeme zikielekea kwa transfoma ili kupunguzwa na kuongezwa nguvu, ndiposa iweze kutumika kwa manyumba za watu.

Hii ni sehemu ndogo iliyotegenezwa maalum kwa kupunguzia nguvu za umeme ama kuongeza nguvu za umeme ndipo iweze kutumika na binadamu. Katika majumba mawili tunaona mvuke unaotokea ukielekea juu pia kando yake kuna milima inayoonyesha mandhari mazuri katika bonde hili.

Hizi ni milingoti za chuma zinazobeba nyaya za nguvu ya umeme ili kuelekezwa kuelekea kituo kidogo kinachotumika kuongeza nguvu au kupunguza nguvu ya umeme. Pia, kuna barabara inayopita katikati, ikielekea upande ule wa jumba maalumu.

Hii ni mlingoti ya umeme inayobeba nyaya kuu kuu za kupitisha umeme. Ni wakati wa jioni ambapo jua linakaa limechomoza pande ya chini na miti inaonekana ikiwa imebadili rangi.

Hizi ni nyaya za umeme zinazotumika kubeba umeme kutoka kituo kimoja kidogo kuelekea kituo kingine, ilikuongezea nguvu umeme huo.

Sehemu hii ni mojawapo katika mahali pa kusanya na kutupa takataka ambayo huchomwa baadaye ili isiwe inaharibu mazingira. Pia kuna watu ambao wamesimama kando wakiwa wanaangalia mwenzao, akishughulika kusanya takataka ambayo imejaa ndani ya maji ili kusafisha hii mto iwe safi kwa mazingira.

Huu ni mtaa wa mabanda ambapo wanaishi watu. Kuna manguo zilizoanikwa kwa kamba. Kuna mto unaoteremka ukielekea pande ya chini. Pia kuna nyasi ambazo zimemea kando kando ya huo mto.

Takataka hizi ambazo zimeonekana kutapakaa kila mahali, ni uchafuzi wa mazingira. Ili kuweza kuchunga mazingira, yafaa takataka hizi zisanywe pamoja, ziweze kuchomwa ili kuepusha watu wanaoishi katika majumba haya kupatwa na magonjwa. Kuna mama ambaye anapita akielekea upande wa kulia, akiwa kando ya hizi takataka.

Mbuga ya wanyama ni kitega uchumi katika taifa lolote lile. Katika sehemu hii tunaona wanyama aina ya swara ambao wamesimama na mwingine mmoja akila nyasi. Nyasi imeota na ni ya kijani kibichi vizuri na kuna mti mmoja wa Acacia ambao unaonekana Kwa umbali ukiwa na rangi ya kijani.

Hii ni mbuga ya wanyama. Kuna twiga wawili wanaoonekana. Mmoja akiwa ametoa ulimi wake nje akiwa ameegemea ukuta uliowekwa na miti.

Watu hawa, wakiwemo wamama na wazee, wamebeba vijiko mkononi tayari kuenda kufanya shughuli fulani. Pia kuna miche ambayo imeletwa pale, ni kama wako na mpango wa kuenda kuzipanda. Pia kuna mzungu mmoja ambaye ako kwa hiki kikundi.

Hawa ni watu wa jamii ambao wameshikana ili kusaidia kusafisha mazingira kwa kuhakikisha upanzi wa miche angalau sehemu hii ikaweze kuwa safi. Wengine wamesimama na wengine wanaendelea kupanda.

Ili kusaidia katika kutunza mazingira yetu, takataka hizi zimesanywa pamoja na kuwekwa katika sehemu hii ili ziweze kuchomwa zisilete madhara kwa afya ya jamii. Kuna matinga tinga ambayo yanaonekana kwa mbali yakiwa yanakusanya kwa pamoja, na pia kuna gari linaloleta uchafu. Kuna watu wengine ambao wanasaidia kukusanya takataka na kuzipeleka kwingine.

Hili ni bomba kuu la maji; linalosaidia kuondoa maji kutoka kwa bwawa, ili yakaweze kusukumwa kuelekea pande ya kuhifadhiwa ili yaweze kutumika kwa watu kwa matumizi kadhaa kama unyunyiziaji wa mimea.

Huku ni mbugani. Kuna kifaru ambaye anaonekana akiwa anatembea na kando yake kuna miti ambayo ni ya kijani, imemzingira na kuna ua wa seng'eng'e unaozingira mbuga hii.

Sehemu hii inakaa kukaliwa na watu. Kuna mto unaoteremka pande ya chini na kando yake kumesafishwa kabisa, kumeondolewa uchafu na takataka zote.

Hawa ni twiga ambao wako mbugani. Ni kama wanaelekea upande wa juu kutafuta malisho na mbuga hii imejaa nyasi.

Mbuni ni ndege mmoja mkubwa ambaye ako na uwezo wa kukimbia sana. Hapa ni mbugani Nairobi na mbuni hawa wanaonekana wakitembea wakila nyasi. Pia pande ya nyuma kunaonekana jiji kuu la Nairobi ikiwa ni jioni jioni.

Hapa ni mbugani mwa wanyama. Nyani huyu anaonekana ameketi akiwa ametulia na amembeba mtoto wake kwa tumbo ili kumuepusha na maovu yatakayompata.

Punda milia ni mnyama ambaye anafanana na punda, lakini yeye huwa amechorwa rangi nyeupe na nyeusi. Huyu ni mnyama ambayesana sana hukaa msituni, na tabia yake ni kula nyasi na kukimbia sana.

Hili ni bomba kuu la kupitisha maji kupeleka kwa kiwanda ambapo yanaenda kusafishwa ili yaweze kutumika na watu na chini ya hili bomba kuna mto unaoteremka.

Utamaduni wetu ni kitu ya maana katika jamii, na inafaa kutunzwa, kwa njia zote. Hawa wanasanaa ambao wamevalia kidamatuni, wamo katika ukumbi na wanaonyesha uzuri, na urembo uliko katika kudumisha udamatuni.

Hawa ni watoto ambao wameketi chini. Wakiwa wamepewa chakula. Pia ni kama wamemtazama kiongozi ambaye amesimama kando, na kule nyuma kuna kijana mmoja amevaa suruali mrefu nyekundu na amejishika kichwa, anaonekana kuwa na mawazo mengi.

Maji hutumika sana kwa maisha ya jamii na sehemu hii ni sehemu maalum ya kusafishia maji ili yaweze kupitishwa kuelekea kwa manyumba yakaweze kutumika pale.

Hapa ni mbuga ya wanyama. Mamba hawa wawili wanaonekana wamelala juu ya mawe na kuna ukuta unaowatenganisha uliojengwa na mawe na pande ya juu kuna nyasi ambazo zinaenda kukuliwa na mamba.

Utunzaji wa mazingira ni kitu ya maana sana, hapa tunaona vijiko zikiwa zimepangwa kwa laini na kuna watu ambao wameketi chini wakiwa ni wahudumu wa kusafisha mazingira, akiwemo mama mmoja ameshika mikrofoni; akiwaongelesha watu wengine wakiwa wameketi.

Wanaume hawa wawili wanaonekana kumsaidia mama mmoja ambaye amechoka, kwa kutembea umbali kuenda juu kwa mlima na kuna wengine wawili ambao wanafuata kutoka nyuma.

Miti ni muhimu sana katika makazi ya binadamu. Katika sehemu hii, ya shule kuna miti ambayo imepandwa kandokando, ambayo inaleta mandhari mazuri katika shule hii.

Mazingira ni kitu muhimu sana haswa wakati umezingirwa na miti ya kiasili kama inavyoonekana katika kiwanja hiki. Pia kuna sehemu ya kukalia watu ambapo kumejengwa kiti na nyasi ambayo imekatwa vizuri.

Hii ni siku ya upanzi wa miche. Kuna mtoto ambaye amebeba miche mkononi. Kuna mwingine ameinama akiwa anashughulika kupanda na kuna wengine ambao wamesimama nyuma yao, ambao pia wanangojea kushughulikia kupanda miche.

Hapa ni darasani, wanafunzi hawa wameketi na wanapata masomo kutoka kwa tarakilishi wakiwa wanamtazama mwalimu wa kidijitali. Mwalimu wao amesimama akiwa anawaangalia na kuwapea maelezo na maelekezi jinsi ya kusoma.

Takataka isiposhughulikiwa vizuri huchafua mazingira na kisha kuleta majanga mengi katika jamii. Sehemu hii imetupwa takataka aina mingi, na kuna watu ambao wanashughulika kurokota zile za maana ili zikatumike tena. Ni vizuri kuwekwa pamoja pia kuchomwa ili kuwacha kuchafua mazingira.

Hii ni mbuga ya wanyama ya Nairobi ambapo tunawaona wanyama wawili aina ya punda milia wakiwa wamesimama na wametazama pande moja, na kwa umbali tunaona mji mkuu wa Nairobi ukiwa unaonekana pande ya juu.

Hapa ni mbuga ya wanyama. Kuna magari matatu ambayo yanaonekana mawili yakiwa yamefunguliwa juu na kuna watalii ambao ni wazungu wanaoangalia kutoka juu. Pia kuna simba ambaye amesimama mbele ya hizo magari akiangalia kwenda msituni.

Watu hawa ambao wanaonekana wamevaa gambuti na maovaroli, wako ndani ya mto. Wanaonekana kusafisha na kuondoa uchafu na takataka zote zinazopatikana ndani.

Hili ni bwawa la maji ambalo limetengwa kando kwa minajili ya kusaidia kunyunyizia maji sehemu hii. Na pande ile ya mbali, kunaonekana mimea ambayo ni ya kijani iliyopandwa. Pia kuna wanyama wanaoonekana wakuja kukunywa maji sehemu hii.

Hii ni barabara kuu, inayopita juu ikienda moja kwa moja na pande yake ya chini kumefungwa sehemu moja na barabarani kuna magari kadhaa ambazo zinaonekana zikienda upande wa juu zikiwemo gari ndogo, aina ya saloon na pia aina ya matatu. Pia kuna bodaboda ianayoelekea pande moja.

Hii ni sehemu moja tambarare katika bunga kuu ya wanyama ya Nairobi. Simba huyu ambaye anaonekana amelala chini ako mawindoni. Anamgonjea kumwinda mnyama ambaye haonekani. Nyuma ya kiwanja hiki kunaonekana Kwa umbali mji mkuu wa Nairobi.

Hii ni mbuga ya wanyama ya Nairobi, ambapo kuna wanyama aina mbali mbali akiwemo twiga. Twiga huyu anaonekana akikula matawi ya miti kutoka juu na ni mrefu sana, nyuma ya kiwanja hiki kunaonekana mji wa Nairobi kwa umbali.

Hii ni mbuga ya wanyama wanaonekana wakiwa malishoni ni twiga wawili na kule nyuma kwa umbali kunaonekana mji mkuu wa Nairobi.

Utunzaji wa mazingira ni kitu muhimu sana. Hapa tunaona mto ambao umesafishwa na kuondolewa takataka ndani. Pia kuna barabara inayoonekana kando mahali gari la moshi hupitia. Kuna watu ambao wamesimama kando wakiwa wanashughulikia njia hiyo.

Serikali imekuwa ikiwaelimisha watu jinsi ya kupanda miti, maana miti husaidia katika uhifadhi wa mazingira. Mwalimu huyu amebeba mti mkononi ambao umepandwa katika karatasi ya plastiki na anawaonyesha wanafunzi, wanaomtazama kwa umakini, jinsi ya kupanda na kufurahia mazingira haya.

Utunzaji wa mazingira ni kitu muhimu sana. Wanaume hawa wawili ambao wameinama wakiwa wamevalia barakoa, wangali wanapanda miche ambayo itasaidia katika utunzaji wa mazingira. Pia, kuna wengine walioko nyuma, ambao wanashughulika kwa upanzi huu.

Sehemu hii inayoonekana inabomolewa, ilikuwa imejengwa mahali pa kupitishia maji. Kuna watu ambao wanaonekana wawili, wanaosaidiana kubomoa mabati wakiweka kando.

Huku ni ndani ya mbuga ya wanyama kuna swara mmoja ambaye amesimama ima akiwa ni wa kiume pia kuna wengine ambao wanaonekana wanakula nyasi na pia kuna gari la watalii na mtalii mmoja akiwa amesimama juu ya gari akiwatazama wanyama.

Huku ni mbuga ya wanyama. Mbuni huyu ambaye amesimama hima akiwa amefungua mdomo wake, amefungiwa na seng'eng'e mahali ambapo hawezi toka. Kuna majani na miti ambayo inaonekana ikiwa imemzingira kando yake.

Hii ni barabara kuu, kuna gari inayoonekana pale. Kando yake kuna barabara ya reli inayopitia juu juu.

Huku ni katika mbuga ya wanyama. Kuna twiga ambaye amesimama pale anaonekana anaelekea pande ile ingine. Nyuma yake kuna miti mirefu inayoonekana na kuna pia sehemu moja ya kukunywa maji.

Hapa kuna maasai wamevalia katika nguo zao za kitamaduni. Pia nikama kuna mgeni ambaye aliwatembelea na ikabidi naye amevalishwa katika hiyo kimila.

Hapa kuna watu wa jinsia mbili, wanaume wawili na wanawake wawili, wanaoshikana mabega na viuno wakinengua, na wengine wameketi chini wakiwatizama.

Hapa kuna nyani anaonekana anatembea juu ya ukuta uliyoundwa na miti na nyuma yake kuna miti kuukuu. Inaonekana ni ndani ya msitu.

Huku ni mbuga ya wanyama, kunaonekana mama mweupe anayemlisha ndovu kwa kutumia chupa.

Mbuni huyo amelala chini. Kuna mayai yametapakaa kando yake na hii ni sehemu mojawapo ya misitu ya wanyama.

Hii ni barabara inayotumiwa na treni. Kule mbele kunaonekana jua likiwa linatua na kando kando yake kuna miti inayoleta mandhari mazuri ya jioni.

Haya ni majengo ya bunge. Pale nje kumeegeashwa magari aina mingi na kando yake kumezingirwa na ukuta na kule mbele kunaonekana mandhari masafi ya msitu.

Kwa kulinda mazingira hawa jamaa watatu wanazunguka mitaa wakibeba takataka kupitia mkokoteni. Baadaye wanaonekana wanaipeleka mahali pa kuitupa.

Ni wakati wa jioni na huku ni mbugani wanamoishi wanyama. Kuna kifaru ambaye anaonekana ananusa nusa sakafuni akitafuta chakula.

Huku kuna mto umeonekana umechafuliwa sana. Kuna takataka zimetupwa kando yake na pia kuna watu wanaonekana wamesimama katika nyumba za mabanda.

Hapa ni mbugani. Chui huyu ameonekana amefungua mdomo. Meno yake manne yanaonekana na pia anakaa ametishiwa.

Huu ni mto unaoteremka. Kuna wanaume wawili kando yake, mmoja amevalia ovaroli na kifaa mkononi, ni kama wanasaidia kuondoa takataka kwa mto.

Hizi ni takataka za aina mbalimbali zilizokusanywa pamoja sehemu hii, ili kusaidia katika kuzuia uchafuzi wa mazingira.

Kuna nyumba za matope zilizojengwa kwa karibu na ni nyumba za makazi ya watu na nyuma ya hizo kuna takataka ambayo imetupwa ikielekeza uchafu kwa mto.

Huu ni mtaa wa mabanda. Kuna wanaume wanaonekana pale kando wakiangalia takataka jinsi inavyomwaga uchafu kwa mto ulioko pande ya chini.

Sehemu hii, kumetupwa aina mbalimbali za takataka ikiwemo machupa, makaratasi na kule mbele kunaonekana nyumba ambayo inayotumika kukagua takataka hizi.

Hapa kuna ng'ombe wanaoonekana wako malishoni, pia kuna kondoo na sehemu ingine kuna kondoo na nyuma yao kuna gari ya kubeba mchanga.

Huku ni mbuga la wanyama. Kuna ua limezingira sehemu hii na kuna mhudumu wa mbuga hii ambaye amemueleka simba mgongoni.

Huku ni darasani. Kuna wasichana wanne wameketi, wametazama tarakilishi na wanafundishwa mambo ya mazingira.

Huu ni mtaa wa mabanda kuna mto unateremka chini. Kuna takataka zimetupwa kando ya hiyo mto. Kuna watu wanaonekana kwa umbali wakiwa wana angaliana kwa umbali.

Katika barabara hii kuna watu wengi ambao wanatembea kila mtu pande yake. Kuna maaskari ambao wamesimama wakiwa wanakagua magari na magari mingi ambayo yamesimama yakiwa yanangojea kubeba abiria. Kuna miti ambayo imemea katikati ya jiji hili na pia kuna nyumba za gorofa zinazoonekana kwa umbali.

Hii ni sehemu moja katika katikati ya jiji la Nairobi ambapo watu hukuja kuabiri mabasi. Kuna mabasi ambayo yamesimama kadhaa katika sehemu hii ikiwemo abiria wengi ambao wanasubiri kuabiri. Pia kuna wafanyikazi wa serikali ya kaunti ambao wanaonekana wakiwa wanaelekeza na kupita kando.

Basi hili limesimama kando ya barabara. Kuna mteja ambaye anaingia akiwa amebeba karatasi mkononi na kuna mwingine ambaye amevaa sweta na amesimama kando anamwangalia na pale mlangoni kuna mwingine amesimama akiwa amebeba bagi .

Gari hili ambalo ni aina ya basi, hubeba watu kupeleka kiambu. Kuna mteja ambaye amesimama kwa mlango akiwa amevalia suti, anangojea kufungua mlango kuingia. Pia kuna mama ambaye anaonekana amesimama mbele ya hili gari.

Miundo msingi ya mabarabara husaidia sana katika uchumi wa nchi, katika barabara hii kuna magari kadhaa ambayo yanaelekea upande wa kulia yakiwa ni magari ya matatu na magari ndogo ,pia bodaboda upitia kando ya barabara hizi ilikuwa safirisha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Nairobi ni jiji kuu ambalo limejaa magari ya aina tofauti tofauti. Katika barabara hii tunayaona magari aina ya mabasi, kuna trela ambazo zinapita zikiwa zimebeba mizigo. Pia kuna watu wanaovuka wakiielekea pande nyingine na bodaboda ambao wamekalia bodaboda zao wakingoja wateja.

Katika kituo hiki cha mabasi, watu ni wengi lakini wanatembea wakielekea upande wa nyuma. Kuna jamaa mmoja ambaye amevalia shati nyekundu na amebeba begi kwa mabega yake. Pia kuna wahudumu wa matatu ambao wanaonekana wakiwaelekeza wateja kuingia kwa gari zao.

Katika sehemu hii ya kuegeza magari, kuna magari matatu yanayoonekana kwa umbali, ikiwemo basi moja na moja ya matatu. Pia kuna wahudumu ambao wamesimama kwa mlango wakingojea wateja. Na gari hili moja, limepakwa rangi ya kijani kichanganyika na nyekundu.

Katika barabara hii kuna mabasi mawili yanayoonekana yamesimama yakingojea kuabiriwa, pia kuna wateja wanaoonekana wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Hii ni mahali pa kuegesha magari mabasi hayo yamesimama kando yakiwa yanangojea abiria. Pia kuna wahudumu wa magari haya ambao wamesimama nje wakingojea wateja na pia kuna mmoja ambaye anaonekana kwamba ameumia mkono ambaye amefungwa akiangalia juu.

Katika kituo hiki cha mabasi kuna magari aina mbalimbali ambazo zimesimama zikiwemo mabasi manne na aina moja ya nisani, mbele yake kumesimama mwanamke ambaye amebeba kikaratasi cha rangi nyekundu na begi mkononi akiwa amevalia kofia nyeusi, pia kuna mwanaume mmoja ambaye anatembea akielekea upande wa kulia akiondoka kwa steji.

Katika kituo hiki cha mabasi, kuna aina tatu za mabasi zinazoonekana. Pia, kuna abiria ambaye amesimama langoni akiwa amebeba begi mgongoni na kuna abiria wengine wanaoonekana wakitembea kuelekea upande ya nyuma kuabiri mabasi.

Mabasi haya mawili ni ya kampuni ya Embassava . Yako na rangi nyekundu, kando yake kuna rangi nyeupe na pia kuna wateja wanaongojea wakiwa wamesimama kando ya barabara.

Katika kituo hiki cha mabasi, watu wamepanga foleni wakiingia katika basi moja ambalo limesimama kando. Pia kuna mhudumu wa basi hili ambaye amevaa sare rasmi akiwa na kofia mkononi, akingojea abiria kueza kuabiri gari na kuelekea wanakoenda.

Katika barabara hii kuna magari tofauti tofauti hasa yale ya kubeba abiria, mabasi yanaonekana yakiwa na rangi tofauti. Yamesimama yakingojea mpito wa taa ya trafiki.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kuna abiria ambao wamesimama hapo kando. Pia kuna mabasi mawili yaliyowekwa kibao pale nyuma cha kuonyesha nambari thelathini na nne.

Katika sehemu hii kunaonekana magari mingi ambayo yamepakiwa kando, yakiwemo: mabasi, gari ya kubeba maji na gari ndogo za watu. Pia kuna sehemu moja ya kuegesha gari ya moshi.

Basi hili la kijani kibichi ni la kuelekea Utawala . Limeegeshwa kando, lingali linabeba abiria. Kuna mhudumu mmoja ambaye anaonekana akifungua mlango na wengine wanangojea kuingia. Pia kuna watu kadhaa ambao wanaonekana kando wakiwa na shughuli zao.

Hii ni sehemu iliyotengwa, kama kivukio cha watu wanaotumia mguu. Katikati ya barabara tunamuona jamaa mmoja ambaye anapita. Pia kuna bodaboda ambazo zimebeba watu na magari mawili yakipita. Kuna basi moja ambalo limesimama, na pia kuna kibao kinacho onyesha watu wanavuka.

Hii ni steji ya kuenda Ruiru, Kimbo na Juja. Basi hili ambalo linabeba abiria limesimamishwa kando likingojea abiria kuweza kuingia. Kuna wateja ambao wamesimama mbele ya hili basi mmoja akiwa amebeba begi na wengine wakiwa wanatembea wakielekea upande wa nyuma.

Hili ni basi la abiria linalobeba watu kuelekea sehemu ya Zimmerman. Limeegeshwa kando ya hili jumba kubwa na kando yake kuna mhudumu ambaye amesimama na wengine wakitembea kando.

Hili ni basi la kubeba abiria kuelekea safari za mbali. Kuna wanaume watatu ambao wamesimama kando wanaonekana wakinong'ezana. Rangi ya basi hili ni kijani ikiwa imebeba chandarua juu yake ili kuweza kufunika bidhaa zitakazowekwa juu kuzuilia mvua.

Hii ni barabara kuu inayounganisha barabara ingine ya kuingia Juja. Kuna magari yanayoonekana yakikuja ikiwemo gari moja la polisi na mwendeshaji bodaboda .Pia kuna gari dogo inayoonekana ikielekea pande ile ya juu.

Hili ni basi la Embassava ambalo limeegeshwa kando ya barabara mahali pa kubebea abiria wa kuelekea Nyayo estate . Kuna abiria ambao wamesimama kando wanangoja kuabiri magari mengine.

Hili ni basi aina ya city hoppa KCQ 782 P ikiwa ni gari ya kuelekea Kangumo. Muhudumu wa basi hili amesimama kando akiwa amebeba kibao ya kuonyesha watu mahali wanaenda. Pia kuna wengine abiria ambao wamesimama Kando ya basi hili.

Katika barabara hii, watu wanaonekana wakiwa wameketi kando kando wakiwa wanangojea kuabiri matatu. Kuna magari ndogo yanayoonekana yakielekea. Pia kuna basi moja ambalo linaonekana likibeba abiria. Askari ambaye amebeba bunduki akiwa amevalia sare maalumu anazielekeza magari.

Hiki ni kituo cha kuabiri mabasi. Mabasi haya yamesimama yakiwa yanabeba abiria. Wahudumu wanaohudumu huku wamesimama nje wakiwa wanangojea watu kuingia.

Katika sehemu hii, ya barabara, kuna gari aina ya matatu, inayobeba abiria ikielekea Molo. Pia kuna vibanda za kuuza manguo, ambapo kuna wateja wamekaa hapo kando. Na kuna mama mmoja aliyevaa nguo ya samawati, akiwa amesimama kando ya kibanda chake cha kuuza aina tofauti ya biskuti.

Kuna basi moja iliyo na rangi ya samwati ikizingirwa na nyeupe na nyekundu kidogo. Iko na mhudumu ambaye amesimama kwa mlango akiwa amevaa shati nyekundu. Pia kuna gari moja aina ya basi inayoonekana ikiwa na kijani. Kuna wahudumu wa pikipiki ambao pia wamesimama kando.

Hii ni barabara kuu. Kuna basi linaloonekana likiwa mbele na kando yake gari ndogo ,pia kuna kivukio cha watu kupitia mguu kinachoonekana pale mbele.

Sehemu hii ni ya kuabiri matatu wanaoenda baba ndogo. Basi hili limechorwa michoro tofauti ikiwemo rangi ya manjano. Pia kuna wateja ambao wanapanga poleni wakiingia kwa hiyo gari.

Katika barabara hii, kuna magari yanayoonekana. Kuna gari aina ya basi na magari zingine ndogo. Mle mbele kuna kibao kinachoashiria mlango nambari tano wa kutoka nje, kutoka kwa barabara kuu. Pia kuna miti iliyoonekana imepandwa kando ya hii barabara ya kushoto.

Hili ni basi la Metro Trans, liko na rangi la samawati. Mlangoni kuna kibao kinachoonyesha bei ya shilingi themanini. Kuna mteja mmoja amesimama mlangoni na shati nyekundu, na kuna mwingine anayeingia kwa gari.

Huku kunaonekana mataa ya trafiki yanayoelekeza magari na mbele yake kuna gari ya abiria ambayo imesimama ikingojea mwelekeo wa ile taa.

Hapa ni steji ya matatu, na kuna basi ya abiria, inayongojea kubeba abiria, na zingine nyuma yake. Pia mbele yake kuna pikipiki imesimama, na kuna jamaa wawili wamesimama kwa mlango.

Huku ni kituo cha kuegeza mabasi. Kuna basi lililo pakwa rangi nyekundu na nyeupe madoadoa, nyuma yake imechorwa simba. Na kando, kuna watu abiria wamesimama wanangojea kuabiri gari.

Huku ni mahali pa kuabiria magari, kuna magari zimesimama kando aina ya basi. Kuna mhudumu mmoja wa supermetro amebeba bango la kuashiria mahali gari hizi zinaelekea. Pia kuna wateja wengi wanaosimama wakingojea kuabiri gari.

Hapa ni kituo cha mabasi. Kuna basi zilizosimama mbili na pia kuna mhudumu mmoja amesimama mbele ya mlango wa basi moja la citi hoppa na kuna wateja ambao wanaotarajia kuingia katika hio gari.

Hii ni barabara kuu, kando yake kumeegeshwa magari mingi na pia kuna wateja wengine wamekaa, wengine wanangojea kubodi gari.

Huku ni steji ya kuegeza matatu mahali kuna magari mingi zina beba watu huko na kuna mtu mmoja anaye elekea pande ingine akiwa ana bag kwa mgongo na mwingine amesimama mbele ya gari.

Hapa ni steji kuu ya mabasi. Kuna magari mbili zimesimama. Kuna maafisa wa serikali ambao wamesimama pia hapo. Kuna jamaa mmoja wa pikipiki amepanda akiondoka na kuna pia abiria wengine wanasubiri kupanda basi.

Hili ni daraja kuu wanapovukia magari na chini yake kuna mto unaoteremka na maji ikiwa machafu sana.

Hiki ni kituo cha mabasi, kuna rai wengi wanao pita kando ya hiki kituo, kuna jamaa moja amepape gunia ni kama amemepepa bidhaa za kuuza na kuna mhudhumu moja amepepa kibango ya kuonyesha pei ya io basi.

Huku magari zimekutana na zimesimamishwa na taa ya trafiki zikiashiria wale wengine wapite kwanza ndio nawao waweze kupita. Kunaonekana askari wanaoelekeza magari na pia mbele yao kuna msitu.

Hiki ni kituo cha kuegeza magari. Kuna gari aina ya Nissan mbili za kuelekea eneo ya Nakuru. Pia kuna mikokoteni zimepangwa hapo kando na kuna wateja wanaume wamesimama na kuna mmoja amevaa kilemba.

Hii ni barabara kuu. Kuna gari ya polisi inayoonekana ikikuja pande ya chini. Nyuma yake kuna magari matatu na kuna magari mengine yanaelekea pande ya juu. Kuna kibao kinazoelekeza magari yanamoelekea.

Hapa ni kituo cha mabasi. Kuna abiria, kuna pikipiki inayoonekana. Kuna mteja mmoja amesimama kwa kiti spesheli cha walemavu na kuna jamaa mmoja amebeba bango la kuonyesha abiria mahali wanakoelekea.

Gari hili linaloonekana likipita limebeba takataka juu yake zikiwa zimewekwa kwa magunia nyeupe, pia kuna mtu mmoja ambaye amevalia kofia na amesimama kando ya hili gari.

Huu ni mtaro uliochimbwa na kuekwa miferiji kadhaa ambayo ni ya kupitisha maji taka, pia na kupitisha maji safi ya kunywa katika sehemu hii.

Tinga tinga hili linaonekana limesimama kando ya barabara ya kupitia juu. Imechimba mchanga nikama inatayarishia maji mahali pa kupita. Pia kuna jamaa mmoja ambaye amesimama akiwa amevalia shati nyeupe na kofi nyekundu.

Kuna mto unaoteremka na kando yake kuna takataka ambazo zimetupwa zinazoelekesha uchafu wake kwa maji. Pia kuna miti na kuna mtu anayetembea kando kando ya takataka hizi.